Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Waya zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri na kuwekwa katika nguzo, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na hivyo kufikia malengo ya serikali ya kuhakkikisha kila kata katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme, inafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi maalumu, ulioandaliwa kwa ajili ya shughuli ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Waya zilizofumwa vizuri na kuunganishwa na kuwekwa katika nguzo kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Waya zilizosukwa na kuunganisha vizuri kabisa ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuweza kufikisha malengo ya serikali pale yanapotarajia kufika kuhakikisha kila kaya katika jamii inafanikiwa kupata na kufikiwa na huduma muhimu ya umeme.

Nyaya zilizofumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuweza kuhakikisha malengo ya serikali yanafanikiwa malengo haya kuhakikisha kila kaya, katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia zaidi inayofahamika kama transfoma, ikiwa imeunganishwa na waya, na kuwekwa katika nguzo maalumu zilizoandaliwa kwa ajili ya shughuli hiyo mahususi kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma muhimu ya umeme, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi wa serikali ulioandaliwa mahususi kwa ajili ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufanikisha na kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme.

Mashine ya kisasa inayofahamika kama transifoma ikiwa imeunganishwa na waya na kuwekwa katika nguzo maalumu zilizoandaliwa kwa ajili ya zoezi hilo, lengo kuu ikiwa ni kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme itakayotumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha malengo ya serikali yanafanikiwa kwa asilimia mia; malengo hayo ni kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma muhimu ya umeme.

Sehemu maalumu iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kuzalisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Mashine aina ya transifoma iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme. Na kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme inafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme na kuweza kuisaidia serikali kufikia malengo yake ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Mradi mahususi ulioandaliwa kwaajili ya kuweza kufanikisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi maalumu ulioandaliwa na serikali ili kuzalisha nishati muhimu ya umeme, na hivyo kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Alama ya barabarani iliyoandikwa herufi P ikiwa imeandikwa na rangi ya bluu na kuzungushiwa na mduara pamoja na mkwaju wenye rangi ya bluu, vikitumika kuwajulisha katazo la kuegesha gari na vyombo vya moto katika eneo hilo.

Gari moshi likiwa linapita katika reli yake iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwezesha gari moshi pekee kupita, gari moshi hilo likiwa limezungukwa na eneo lenye uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi pamoja na minazi iliyokua na kustawi vizuri. Eneo hili likiwa na mandhari ya kupendeza na kuvutia.

Kifaa maalumu mithili ya ndoo kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhia takataka, ili kuhakikisha mazingira na kuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai bila kuhatarisha kwa hali yoyote usafi wa mazingira.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira, kwenye hali ya usafi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kuhakikisha eneo hili linakua safi na salama.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo. Wakihakikisha mazingira haya yanakuwa masafi na yenye kupendeza kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kufanikisha zoezi hilo na kuyafanya mazingira yana kuwa masafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalum iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salama kwa ajili ya kuendesha shughuli za viumbe hai.

Vyombo maalumu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia taka tofautitofauti, ikijumuisha taka ambazo zinaweza kufanyiwa matumizi tena upya, na zile ambazo zinatakiwa zitupwe moja kwa moja, lakini pia na zile taka zinazotokana na viumbe hai, kama vile viungo vya binadamu na mfano wake.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kusafisha mazingira haya ili kuyafanya safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalum inayojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha mazingira haya yanakuwa safi lakini na salama kwa ajili ya kuendesha shughuli za kibinadamu.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kufanikisha zoezi hilo na kuyafanya mazingira haya kuwa masafi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu waliojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo katika haya mazingira kwa kuendelea kuyasafisha ili kuyafanya kuwa safi na salama.

Wafanya kazi katika taasisi maalumu iliyo jikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya safi na salama, wakiendelea kufanikisha eneo hili linakuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai wameamua kuhakikisha eneo hili linakuwa safi kwa matumizi ya viumbe hai.

Mfanyakazi katika taasisi maalumu, iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwamatumizi ya viumbe hai, akiendelea kufanikisha mazingira hayo yanakuwa safi na salama bila kuacha takataka ya aina yoyote.